Huyu ni ng'ombe wa maziwa na huyu ng'ombe anaonekana kuwa na afya nzuri na kuna pahali pa kukulia chakula. Na ni wakati wa kukamua hii ng'ombe na kuna kifaa ambacho hutumika kukamua hii ng'ombe ambayo hutumia umeme wa simu kukamua hii ng'ombe.

Hii ni kitengo cha ukulima au kiwanda cha ukulima na ukiangalia wanakagua maziwa kutumia mashine au vifaa tofauti tofauti ili kupata uhakika wa maziwa hauna madhara yoyote.

Haya ni magomba ya ndizi, ambayo yameiva, na ingali rangi ya majani kibichi na kuna mtu anasafirisha hizi ndizi kuweka kwenye gari ili zichukuwe kwenye soko.

Hili ni duka la kuuza maziwa na ukiangalia kuna watu wamevaa aproni inayoitwa uhuru na wamekuja kununua au kuuza maziwa haya. Ukiangalia kuna mitungi ya maziwa kando ya paa na ni mitungi mizito na ukiangalia juu ya hii banda kuna Destiny Dairies .

Ili ni shamba la mgomba wa ndizi . Ndizi zishaanza kunawiri, zingine zinaanza kuchipuka udongo. Hii shamba miale ya jua ambayo ustahili kunawiri . Haya ndizi Yana majani mabichi na yako na afya sana. Udongo nayo ni sawa inayosaidia ukuwaji Wa hizi ndizi.

Hili ni shamba la migomba la ndizi na haya ndizi yanaonekana kuwa yamenawiri na yako na afya nzuri, bado lingali kijani kibiji na pia kuna mtu ambayo anatayarisha, ni kama mtego ama ili kufukuza wadudu kama ndege wanaokuja kuzikula hizi mandizi.

Hili ni shamba la ndizi, na kuna gomba la ndizi lililonawiri na kuzaa matunda, na hili ndizi limeshikiliwa na kijiti ili lisianguke. Mkulima anakagua ndizi iliyoiva.

Huu ni mmea Wa ndizi ambao umenawiri na kukuwa Hadi ikatoa mazao ya ndizi. Na Kuna mtu ambaye anavuna hizi mavuno ya ndizi . Na pia miale ya jua inaangaza kwelikweli . Pia hii mgomba Wa ndizi Iko na majani mabichi ambayo imesiri katika hii.

Hizi ni shamba la ndizi au mgomba la ndizi na haya ndizi yanaonekana kuwa yamefika kiwango cha kuiva na itayari kuvunwa na kupelekwa sokoni ama kula. Inaonekana pia mgomba wa ndizi bado ina majani mabichi ambayo inasaidi katika ukuaji wa hii ndizi.

Hii ni kidimbwi cha ng'ombe ambayo ng'ombe huogeshwa ili kuua wadudu kama kupe na kuna ng'ombe wawili ambao tayari washaogeshwa, kuna watu wawili ambao huogesha hizi ng'ombe kutumia dawa na kusugua illi kuua kupe kwenye hizi ng'ombe.

Hawa ni ng'ombe wanaokula katika pipa la takataka, hawa ng'ombe wanaonekana kuwa na afya nzuri ilhali wanakula pahali pa takataka, hii mazingira ni chafu na haistahili wakati wa.

Huyu ni mkulima wa mifugo na ako kwenye zizi la ng'ombe na kuna ng'ombe mwenye amefungwa kwa kijiti, na mkulima anapiga dawa hii ng'ombe ili kuzuia kupe na mkulima naye amevaa nguo ya kuzuia dawa isiingie mwilini mwake.

Hili ni shamba la mimea la ndizi ambayo imepangwa na mpangilio mzuri, na mimea imenauri vizuri inamajane mazuri na mimea hizi zimekuwa na.

Hii ni ng'ombe ambaye imefungwa katika mti, tunaona huu ng'ombe hana afya nzuri na anahitaji matibabu ya kiharaka ili hii ng'ombe iweze kua.

Haya ni majani ya ndizi ambayo yameiva na yametolewa katika shamba tayari kusafirishwa katika sokoni. Watu wameipanga ndizi katika orodha yenye usawa na kuonekana kuiva na tayari kuingia sokoni.

Hili ni gomba la ndizi ambalo bado halijaiva bado ikona majani mabichi na bado imeshikilia katika mti wake na bado linaonekana halijaiva na bado ni mbichi kwa kuwa limegeuza rangi yake kuwa rangi ya manjano .

Hili ni solo la ndizi na linaonekana kuwa na wamama, wababa na hizi ndizi zimeiva na bado liko katika rangi ya kijanikibichi.